Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mwanamme akipokea chanjo kutoka kwa muudumu wa afya. Mwanamme huyu ameketi na amevaa barakoa ya bluu na fulana ya bluu nyeusi. Mkono wake wa kushoto umevuliwa shati kidogo na muudumu wa afya.

Timu ya madaktari au wauguzi wakiwa wanafanya upasuaji au utaratibu wa kimatibabu katika chumba cha upasuaji. Wataalamu hawa wa afya wote wamevaa sare ya upasuaji na rangi ya bluu nyepesi au zambarau iliyokolea, kofia za upasuaji na barakoa wakionyesha tahadhari za usafi na usalama.

Kundi la wauguzi na wataalamu wa afya ndani ya chumba cha hospitali kinachoonekana kuwa wodi au chumba cha upasuaji. Wote wamevaa sare za matibabu kofia za bluu za upasuaji na barakoa kuonyesha kufuata kanuni za usafi.

Wataalam wa afya au wafanyakazi wa kujitotea, wakitoa huduma za afya labda katika kambi au afya au kituo cha muda. Kuna wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya au wataalam wa maabara wamekaa nyuma ya meza.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mwanamke mzee katika mazingira ya kijijini, labda akipima afya yake. Katika sehemu ya mbele na katikati, kuna mwanamke mzee ameketi kwenye kiti cha mbao, amevaa nguo za kitamaduni za blue na kahawia, anaonekana akipimwa shinikizo la damu au kitu kingine cha matibabu kwa kutumia kifaa kilicho na mtaalamu wa afya.

Kliniki ya simu ya Beyond zero mobile clinic iliyosimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kliniki hii ni lori dogo lililobadilishwa kuwa kituo cha afya kikiwa na ishara ya msalaba wa buluu na nebo ya Beyond zero mobile clinic.

Eneo la makazi ya wakimbizi au kambi ambapo huduma za afya zinatolewa. Mzee mmoja ameketi kwenye kiti na amevaa shati la zambarau na kofia ya kitamaduni. Mhudumu wa afya aliyevaa koti la blue na barakoa ya njano, anampima joto mzee huyu kwa kutumia kifaa cha kipima joto kinachogusa mwili.

Kliniki ya rununu inayotoa huduma za afya, labda katika eneo ya vijijini au lisilo na miundombinu mingi ya afya. Katikati ya picha, kuna lori kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki ,likiwa na bango refu lenye mandishi We Beyond zero Inspiring Action ,ambayo inahusisha kutoa huduma za afya hasa kwa akina mama na watoto.

Lori kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa kiongozi au mtu muhimu amevalia mavazi mekundu na anashuka ngazi kutoka kwenye kliniki hiyo ya rununu.

Sehemu ya uso wa mwanamme wa kiafrika akitabasamu na kupiga mswaki kwa kutumia kijiti cha mswaki wa asili, kinachojulikana kama mswaki wa miti au mdalisini, katika baadhi ya maeneo. Ana meno meupe na safi, ingawa jino moja la chini linaonekana kua limeanguka au halipo.

Wataalamu wawili wa afya ya meno labda madktari wa meno au wasaidizi wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto amelala kwenye kiti cha meno. Daktari wa meno aliyevaa kofia ya buluu, vazi la kijani kibichi la upasuaji na barakoa, ameikunja chini kutumia vifaa vya kutibu meno ya mgonjwa.

Wataalam wawili wa afya ya meno wakiwa wamevaa sare za hospitali:barakoa, glavu na kofia za bluu za matibabu akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenya kiti cha meno. Mtaalam mmoja anaonekana kuwa daktari ameinama akimtibu mgonjwa.

Kabla na baada ya matokeo ya utaratibu wa kusafisha meno. Picha ya juu inaonyesha meno yenye rangi ya njano au kahawia kidogo hasa karibu na fizi, inaonyesha madoa au jadala ya meno. Picha ya chini inaonyesha meno yale yakiwa meupe na kung'aa zaidi rangi ya njano na madoa yameondoka kwa kiasi kikubwa.

Sehemu ya karibu sana ya uso wa mtu ikilenga mdomo na meno. Mtu huyu ana meno meupe na safi ambayo yanaonekana wazi na midomo yake ina rangi ya waridi iliokolea. Mswaki wa umeme weupe umetumika kusafisha meno.

Vifaa vya matibabu vya meno vikiwa vimewekwa vizuri kwenye sehemu nyeusi vingine meza au trey sehemu kubwa ya picha imechukuliwa na vifaa mbalimbali vya meno vilivyotengenezwa kwa chuma kinachongaa. Vifaa hivi viko pamoja.

Mdomo wa mtu akipiga mswaki. Mswaki wa rangi ya zambarau na nyeupe unaonekana ukisafisha meno ya juu yaliyo meupe. Fizi zinaonekana zenye afya na rangi ya waridi. Picha inaonekana kama mchoro.

Mtu akifanyiwa matibabu ya meno. Mtu huyu amevalia miwani maalum ya bluu ya kujikinga na mdomo wake kufunguliwa kwa kutumia kifaa kinacho shikiliwa meno. Kuna kifaa kingine cha bluu kinacho toa mwanga kinachoelekezwa kwenye meno yake.

Mdomo ulio wazi wa mtu, ambapo baadhi ya meno ya juu yanakosa. Meno mengine yanaonekana kuwa na madoa. Mhudumu wa afya, labda daktari wa meno, ana valavu nyeupe na anashikilia mdomo wa mgonjwa.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa usafi wa kinywa na meno, vikiwa vimelala juu ya sehemu ya rangi ya samawati. Kuna vyombo vinne vya chuma vinavyotumika na madaktari wa meno kama vile vioo vidogo vya meno na vifaa vya kuchunguza.

Kinywa wazi cha mtu, kikionyesha meno ya juu na ya chini, wakati wa utaratibu wa afya wa meno. Mkono wa daktari wa meno au mtaalamu wa afya wa meno, unaonekana ukiwa umevaa glovu ya rangi ya blue . Mkono huo unashikilia kifaa cha meno, chenye kichwa kinachozunguka, chenye brashi ndogo nyeupe.

Dhana mbalimbali za meno zikiwa zimewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya buluu inayong'aa ambayo inaweza kuwa meza au sehemu ya kioo. Dhana hizi zote ni za chuma zinazong'aa. Mbele kuna makasi au koleo la meno pamoja na vioo vidogo viwili vilivyoshikiliwa na mpini.

Mfano mkubwa wa jino la binadamu la rangi nyeupe linaonekana kuwa safi na lenye afya. Jino hilo limewekwa wima upande wa kulia wa picha. Karibu na jino hilo kuna kioo cha meno cha chuma ambacho kinatumika na madaktari wa meno kukagua meno. Kioo hicho kimelala chini mbele ya jino.

Huduma ya afya ikitolewa nje, labda katika kambi ya matibabu au mpango wa kufikia jamii. Katikati ya picha kuna daktari wa kike au mtaalamu wa afya amevaa koti la bluu ya bahari, barakoa na glavu, anachunguza au anamtibu mtoto mdogo aliyelala kwenye kiti kilichotengenezwa.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi labda wakati wa matibabu ya meno au taratibu wa usafi wa meno. Mikono miwili iliyovaa glavu ya bluu inaonekana ikishikilia mdomo wazi ili kuwezesha ufikaji mzuri wa meno. Kuna brashi ndogo ya bluu labda iliyotumika kupaka dawa au kusafisha meno.

Eneo la tukio usiku ambapo kuna malori kadhaa ya zimamoto mekundu. Barabara au eneo lililo mbele linaonekana kuwa na unyevu au maji pengine kutokana na juhudi za kuzima moto. Kuna mabomba ya maji yametandazwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na lori la zimamoto.

Watu watatu wakiwa wamevaa fulana nyekundu yenye nembo la shirika la msalaba mwekundu red cross wakiwa katika eneo lililo haribiwa na mafuriko. Maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia yamefunika sehemu kubwa ya ardhi na yamefika adi kwenye miti na vichaka.

Kundi la wazima moto, wakiwa wanakimbia, labda wanashiriki katika zoezi au shindano. Wamevalia sare zao kamili za zima moto, ikiwemo kofia ngumu za rangi ya manjano, jaketi nyeusi, na suruali za khaki.

Kuna gari aina ya pick up track lenye rangi ya kijani kibichi na michirizi ya kahawia dhahabu chini. Kwenye mlango wa gari kuna nembo kubwa yenye namba 911 na maandishi 911 group pamoja na kilambio peace by virtue .

Mtu anayepiga mbizi akiwa ndani ya tanki kubwa la maji au bahari labda katika aquarium kubwa. Mtu huyo amevaa suti nyeusi ya kupigia mbizi, kinyago cha kupigia mbizi na vifaa vya hewa mgongoni. Anaonekana akielekea ama akiogelea katikati ya maji.

Matone ya maji yakiruka juu ya uso wa maji yaliyotuama kwenye chombo chenye rangi nyeusi au kijani iliyokolea labda pipa au ndoo. Matone hayo yanaporomoka na kuunda miundo ya kuvutia ya maji yanayoruka angani yakinaswa kwa usahihi wa hali ya juu na Kamera.

Uharibifu mkubwa uliosababishwa na tetemeko la ardhi ua janga jingine. Jengo la ghorofa ambalo linaonekana kua limeanguka kwa kiasi kikubwa, linaonyesha kuta zilizovunjika, madirisha yaliyobondeka, na chuma cha ujenzi, kilichopinda.

Shamba la mahindi likipigwa picha kutoka chini kuelekea juu ikionyesha udongo mweusi wenye rutuba katikati ya mistari miwili ya mimea mahindi yenye majani mabichi lenye afya. Jua linaonekana likipenya kupitia majani likiacha mwangaza wa dhahabu kunyesha labda ni asubuhi au jioni.

Mikono ya mtu ikimimina sabuni ya maji kutoka kwenye chupa iya plastiki yenye pampu. Kwenye kiganja cha mkono wake, sabuni hio inaonekana kuwa ya rangi ya kijani kibichi. Hii inafanyika juu ya sinki nyeupe ya chooni au jikoni iliyo na bomba la maji la kisasa.

Shamba kubwa la mzabibu lililopangwa vizuri. Kuna safu ndefu za mimea za zabibu zenye majani mengi ya kijani kibichi, zikipanda juu ya nguzo za mbao. Kuna nafasi wazi, labda njia katika kila safu ya zabibu na udongo kwenye njia hizo unaonekana kuwa mkavu na wenye rangi ya kahawia.

Shuguli ya kunawa mikono inaendeshwa pengine kama sehemu ya kampeni ya usafi au kuzuia magonjwa. Katikati ya picha kuna kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani kibichi kilicho na nembo ya dettol juu yake. Kituo hicho kina ndoo ya maji.

Corridor au ukumbi wa hospitali au kituo cha afya labda katika eneo la kusubiri au uchunguzi. Ukuta umetengenezwa kwa matofali ya saruji yaliyopakwa rangi ya kijivu na kuna mabango mawili yaliyobandikwa yakihamishia good eye health starts with you .

Chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya zahanati au kituo cha afya. Upande wa kulia kuna sanduku kubwa la bluu, linaonekana kama kisanduku cha kubebea chanjo au sampuli. Likiwa na sticker zinazoonyesha joto la ndani.

Ndani ya maabara au chumba cha upimaji, labda katika kituo cha afya au hospitali. Kitu kinachoonekana wazi mbele ya darubini ya kisasa yenye macho mawili na sehemu ya kuwekea sampuli. Pembeni yake, upande wa kushoto, kuna mashine kubwa yenye rangi ya buluu iliyoandikwa Cos Lab.

Chumba cha daktari wa meno. Kwenye sehemu ya kati kuna kiti maalum cha daktari wa meno chenye rangi ya kijani kibuluu kikiwa na vifaa vingi ya meno vilivyoshikamana nacho ikiwemo taa kubwa.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kinachoonekana kuwa patient monitor ama kifuatiliaji cha mgonjwa kina skrini ya kidijitali inaonyesha grafu na namba mbalimbali kama vile mapigo ya moyo, shinikizo la damu, na viwango vingine muhimu vya kiafya.

Ndani ya wodi au chumba cha hospitali labda cha watoto katika sehemu ya mbele kuna stendi ya chuma chenye chupa ya dripu inayoning'inia na kutoa maji au dawa kwa mtiririko taratibu. Kwenye ukuta wa kushoto kuna mabango kadhaa ya kielimu au maelekezo yaliyobandikwa.

Mashini kubwa ya kisasa ya matibabu yenye rangi nyeupe inayofanana na mashini ya x-ray au CT scan yanayotumika katika kliniki au hospitali hasa kwa meno ina muundo wa C ama U iliyogeuzwa na ina sehemu inayoweza kuzunguka au kuteleza.

Chumba cha uchunguzi wa kimatibabu, labda katika kliniki au hospitali. Kifaa kikuu kinachoonekana ni mashini ya ultrasound ya kisasa yenye skrini kubwa inayoonyesha picha za uchunguzi. Mashini hii ina nembo ya GE Logikick .

Mwanaume akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono yote miwili akiwa ameinama juu ya meza ya mbao akionyesha ishara ya dhiki, mkazo au kukata tamaa. Mwanaume huyu ana ngozi nyeusi na amevaa sweta ya rangi ya kahawia na suruali iliyo na miraba.

Bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili mahali pa kazi, likiwa na ujumbe wa kiingereza. Upande wa kushoto wa bango, kuna picha ya mwanaume aliyevaa koti ya daktari sthethoscopu shingoni akiwa ameinamisha kichwa chake na kushika paji la uso wake.

Mandhari inayosikitisha sana na inayopatikana mara nyingi katika maeneo ya mijini, yenye makazi duni au vitongoji duni. Mbele ya picha, kuna takataka nyingi, zilizotapakaa chini, zikiwemo, mifuko ya plastiki, karatasi, na vitu vingine vinavyoashiria uchafu wa mazingira.

Mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa mgonjwa au anahitaji uangalizi maalum akiwa amelala kwenye blanketi laini la pinki lenye michoro la bluu na zambarau. Mtoto amevaa nguo ndogo za hospitalini na nepi.

Mkono wa mtu, uwezakano mkubwa, wa mtoto, kwa karibu. Juu ya ngozi ya rangi ya kahawia, kuna tone dogo la damu nyekundu linaonekana wazi, likionyesha sehemu ambapo labda sindano imechomwa au kulikuwa na jeraha kadogo.

Upande wa kulia kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa msichana akivalia nguo nyeupe au hijabu nyeupe kichwani. Mtoto amefungua mdomo wake na kutoa ulimi kidogo akimtazama yule anayempa chanjo. Macho yake yamegeuka juu na anajionyesha kuwa mtulivu au labda akisubiri.

Shughuli ya matibabu au utoaji wa chanjo kwa mtoto mchanga labda katika kituo cha afya cha vijijini au kampeni ya chanjo. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya au mfanyakazi wa kujitolea ameinama na anaonekana akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone.

Tukio la chanjo au sindano ikitolewa. Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana amevaa barakoa ya kijani na glovu nyeupe anashikilia sindano na kuingiza dawa kwenye mkono wa msichana mdogo. Msichana huyo ambaye ana nywele zilizosoktwa amevaa fulana nyekundu na anaonekana akitazama chini kwa utulivu.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali kinachoonekana kama kitanda cha wagonjwa au kitanda cha watoto wachanga chenye magurudumu. Mtoto huyo amevaa nepi nyeupe na fulana nyeupe na amefunikiwa na blanketi lenye rangi ya waridi na jingine la kahawia.

Mwalimu mwanamke akisimama na kuwasaidia watoto wanne wadogo ambao wamekaa kwenye meza wakichora au kufanya shughuli nyingi za ubunifu, watoto hao wamejishughulisha na karatasi zao na wanatumia kalamu za rangi mwalimu ameinama kidogo akionyesha utulivu.

Msichana mdogo amevaa fulana ya rangi ya chungwa na sket ya kijani akikaa chini na kungea na kundi la watoto wadogo. Watoto hao wameketi chini wakimskiza kwa makini wako nje na nyuma yao kuna ukuta wa matofali na udongo na mlango ya mbao wa rangi ya samawati hafifu.

Mkono wa mtu, ukiwa na sabuni nyingi yenye povu ukinawa chini ya maji yanayotoka kwenye bomba la plastiki lililounganishwa kwenye chombo kikubwa cha maji. Mkono unaonekana kuwa wa mtu mwenye ngozi nyeusi na umejaa povu la sabuni ikionyesha kuwa mchakato wa kunawa mikono unafanywa kikamilifu.

Mpira wa rangi ya kijani kibichi wa mchezo wa boli, ukiwa umelala katikati ya pini kadhaa za boli. Baadhi ya pini hizo zimesimama wima, zikiwa nyeupe, na zikiwa na miili miwili myekundu juu. Nyingine zimeanguka na zimezungukwa chini, zikionyesha kua mpira umepiga na kuziondosha.

Mkono wa mtu uliokuwa umefungwa bandeji nyeupe. Kidole gumba kinaonekana kikiwa wazi na sehemu iliyobaki na mkono kuanzia viganja vya vidole hadi mkono wa juu umefungwa bandeji vizuri. Ngozi ya kidole gumba na sehemu nyingine zinaonekana ni za rangi ya kahawia.

Seti ya vifaa vya ulinzi vya michezo vyote vikiwa vyeusi. Vifaa hivi ni pamoja na kofia ama helmet viko upande wa kushoto juu ya kofia nyeusi ngumu yenye matundu ya hewa au kamba la kufunga chini ya kidevu.

Vifaa vya mchezo wa kuteleza kwenye theluji vikiwa vimewekwa vizuri juu ya sakafu ya mbao. Katikati ya picha kuna bodi nyeupe ya kuteleza kwenye theluji ikiwa na viungo viwili vyeusi vilivyowekwa juu yake tayari kuwa kuweka buti.

Mikono miwili iliyo wazi ikionyesha viganja vya mikono. Ngozi inaonekana kua na rangi ya nyeusi, na mistari ya viganja inaonekana wazi. Mkono wa juu unaonekana kua na saa ya fedha na bangili nyeusi, huku mkono wa chini una bangili za dhahabu na nyekundu.

Wavu wa kikapu cha mpira wa wavu ukiwekwa kwenye nguzo ndefu za chuma ya kijani kibichi mbele ya anga ya bluu liliyo wazi kabisa. Wavu wenyewe umefungwa kwa nyuzi za rangi tatu : nyekundu, nyeupe na bluu.

Mazingira ya kliniki au hospitali ambapo daktari au mhudumu wa afya, anamchunguza au kumtibu mgonjwa. Upande wa kushoto daktari anayeonekana kuwa mwanaume amevaa koti jeupe la udaktari ameinama akichunguza mguu wa mgonjwa, anaonekana akitumia chombo kidogo au kalamu kufanya alama kwenye goti.

Kifaa cha mazoezi ya viungo kinachotumika kwa mazoezi ya mabega, kina fremu imara ya chuma yenye rangi ya fedha na kiti jeusi chenye mto ambacho kimefungwa pamoja na sehemu ya kuwekea mgongo.

Mmea mkubwa wenye maua ya rangi ya njano na maganda ya mbegu yaliyokauka, labda ni mmea wa senan ama aina nyingine ya sifa zinazofanana. Maua ya njano yamepangwa kwa makundi, na baadhi yanaonekana kua vitumba vilivyofunguka.